Hili ni kundi la madaktari au wataalam wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji kwenye mazingira safi ya kimatibabu. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji yakiwemo kofia, barakoa na nguo za bluu au zambarau zinazoashiria usafi wa utaalam.

Huyu ni muuguzi aliyesimama huku kando yake mkiwa na wengine waliovalia barakoa zao. Aliye mbele yao ni mwanamke aliyevalia barakoa ya rangi nyeusi. Muuguzi anaonekana kushika kipima joto huku akimwelekeza kwenye uso wake.

Hawa ni wauguzi waliovalia kofia za uuguzi. Pia wamevalia barakoa kwenye nyuso zao. Mikono yao inaonykuwa na glovu.

Huyu ni mgonjwa akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali. Mgonjwa huyo anaonekana amefunikwa blanketi na ameunganishwa na kifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo mashine ya kupumua na vifaa vingine vya ufuatiliaji wa hali ya afya vinavyoonekana karibu na kitanda.

Huyu ni daktari na mgonjwa. Daktari anaonekana kuvalia barakoa na glovu huku ameshikilia sindano kumdunga mgonjwa kwenye mkono wake sindano. Mgonjwa huyu pia amevalia barakoa.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Ndani ya hiki chumba ,kuna daktari na mgonjwa. Daktari anaonekana kushikilia vyombo vya upasuaji, huku mgonjwa. akilala kwenye kitanda cha wagonjwa.

Hiki ni chumba cha upasuaji. Ndani mwenye chumba hiki kuna madaktari wanaofanyia mgonjwa upasuaji aliyelala kwenye kitanda akiwa amejifunika blanketi. Mgonjwa huyu anaangalia juu.

Haya ni majumba ya kliniki. Yamejengwa ukuta wao kutumia mabati, imechorwa bendera la taifa ya Kenya. Maneno hayo yameandikwa kwa rangi nyekundu, mnaonekana wazee wawili wanaoenda upande wa majumba hayo.

Huyu ni mwanamke aliyevalia koti la kazi, pia amefunga barakoa mdomoni mwake. Nywele yake imeshukwa. Kando yake mna vijana waliosimama hapo. Kijana mmoja amo kwenye ukuta wa nyumba.

Huyu ni mama na mtoto. Mbele yao ni daktari aliyeketi kwenye kiti akiwa amevaa barakoa yake. Amewekwa simu yake kwenye meza iliyo na madawa. Mama na mtoto wako kwenye mashauriano na daktari huyu.

Huyu ni daktari wa meno akiwa anamtibu mgonjwa. Daktari ambaye ni mweusi amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya kijani na glovu nyeupe, akitumia vifaa vya meno kumchunguza na kumtibu mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa pia mweusi ameketi kwenye kiti maalumu cha daktari wa meno, ameegeshwa nyuma huku mdomo wake ukiwa wazi.

Hiki ni kinywa cha mtu ambacho kinaonyesha tatizo la kukosa meno, hasa jino moja la mbele la juu. Kuna maandishi juu ya picha yanayoashiria huduma za meno na pia maneno missing teeth na beautiful smiles begun here yakiashiria kuwa hapa ndipo suluhusho ya tatizo hilo hupatikana.

Hivi ni vifaa vya kutibu meno; vifaa hivi ni kama vile: koleo la pamba, kifaa cha kufungua meno, kifaa cha kuchimba meno, kifaa cha kuondoa mabaki ya meno, sindano ya meno.

Huyu ni mtu aliyefungua mdomo wake. Meno yake meupe pe pe pe yanaonekana nje. Inaonekana daktari wa meno kusafisha meno haya.

Huu ni mdomo wa binadamu, mdomo huu unaonekana kuwa na meno meupe pepepe yaliyopangwa kwenye ustadi. Mdomo huu unaonekana kuvutia kwa sababu ya meno yake.

Hawa ni madaktari wawili wa meno, madaktari hawa wanaonekana kuvalia barakoa kwenye nyuso zao. Waaonekana kumtoa mgonjwa jina lake aliyelala kwenye kitanda.

Huyu ni mwanaume anayepika meno yake mswaki. Anatumia kijiti kama mswaki, ameshikilia huku akiwa na tabasamu usoni mwake. Anaonekana kuwa na ndefu zinazomea.

Hiki zimamoto linaonekana kuwa na rangi nyekundu. Limewasha taa zake za mbele. Katikati yake na gari iliyo mbele mna mtu aliyesimama hapo. Kando yake mna nyumba ya ghorofa.

Wanaume hawa wanaonekana kusimama karibu na unga uliowekwa kwenye vijikaratasi. Unga huu unaonekana kutoka kwenye gari lililosimama na mtu aliye na shati rangi ya bluu akisimama kwenye mlango wa gari hilo.

Haya ni maji ya mafuriko yaliyojaa hadi pomoni. Inaonekana mama aliyeshikwa mkono na mzee aliyebeba mtoto kichwani. Nyuma yake mna mzee mwingine aliyebeba mtoto kichwani pia. Juu mnaonekana watu walioangalia maji hayo wakiwa kwenye ukuta wa jengo hili.

Hili ni kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni labda kama wamasai wakiwa wamesimama nyuma ya rundo la mifuko mikubwa ya chakula na chupa za mafuta ya kupika. Mifuko hiyo inaoneka kuwa msaada wa kibinadamu kwani inaonekana kuwa na nembo au maandishi yanayoashiria ushiriki la misaada.

Huyu ni mwanaume aliyekaa chini kashikilia kofia ya mviringo. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na msogo wa mawazo, kando yake mna watu waliosimama karibu na uzio wa mabati.

Hapa ni maji ya mafuriko. Maji haya yanaonekana kukumba baadhi ya watu na majumba fulani. Watu wanasaidiana ili kuepuka kubebwa na maji haya. Maji haya ni machafu.

Hili ni gari la kuzima moto. Gari hili limepakwa rangi ya nyekundu kuashiria hatari. Gari hili linatumiwa wakati moto unapochipuka ili kuzima moto huo.

Huyu ni mama anayepandishwa gunia na mwanaume aliye kando yake. Mwanaume huyu anaonekana kuvalia barakoa na glavu kwenye mikono yake. Pia shati lake linaonekana kuwa na rangi ya blu.

Huyu ni mtoto anayekunywa maji kutoka kwenye bomba. Maji haya yanaonekana kuwa masafi. Mtoto huyu anaonekana kuwa mchafu na kuvalia nguo zilizoraruka

Hili ni bomba la maji. Bomba hili linaonekana kuweka maji kwenye ndoo iliyo chini yake iliyopakwa rangi ya buluu nje na ndani yake rangi nyeupe. Bomba hili lina rangi ya buluu na katika kifaa chake cha kuzungusha rangi nyekundu.

Humu ni ndani mwa chumba kinachoonekana kama maonyesho ama ghala la vifaa vya matibabu. Kuna vitanda kadhaa vya hospitali vilivyopangwa baadhi vikiwa na magurudumu na vingine vikiwa vimefungwa kwenye sanduku au tayari kwa matumizi. Pia kuna vifaa vingine vya matibabu kama vile mashine za kufuatilia wagonjwa au vifaa vya kupumua.

Hili ni kabati la hospitali. Ndani yake mnaonekana kuwekwa dawa za aina mbalimbali. Dawa hizi zimewekwa bila mpangilio. Kwenye meza lililokaa hapo ndani mnaonekana kuwa na vitabu zinazotumika na madaktari.

Haya ni maabara yenye kitengo cha macho. Nje ya jumba hili, mna kiti kinachakaliwa na mgonjwa kwa ajili ya uchunguzi wa daktari.

Hili ni picha la kiwambo. Picha hili linaonyesha picha tatu zilizoko ndani yake. Picha ya katikati inaonyesha jumba linaloonekana kama hospitali, ya chini inaonyesha daktari na mzee waliovalia barakoa.

Haya ni mapipa mawili ya takataka yaliyo na vifuniko yakiwa yametengenezwa kwa platiki. Pipe moja, pipa moja lina rangi ya bluu hafifu, na jingine, rangi nyeupe. Zote mbili zina muundo wa kisasa, na mwembamba, unaashiria zinaweza kutumiwa katika sehemu mbalimbali kama vile ofisini, jikoni, au bafuni, kwa akili ya kutupa takataka.

Hiki ni chumba cha wagonjwa cha hospitali. Ndani mwake mnaonekana mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda huku akiwa akiwa amejifunika blanketi. Kwa mkono wake amefungwa bendeji na kuna daktari anayeonekana kuvaa glovu kwenye mkono wake akimhudumia.

Humu ni ofisini. Ndani ya ofisi hili mna kabati. Kabati hili limewekwa vifaa kama vile tarakilishi, kompyuta ya mezani, kalamu, vitabu, gluu.

Huu ni mguu wa mtu uliofungwa na minyororo. Minyororo hii inaonekana kuwa na kufuli. Mguu hii inaonekana kuwa chafu kuashiria haijaoshwa kwa muda. Mtu huyu anaonekana kuwa amekalia kiti cha chuma.

Hili ni bango lenye rangi ya buluu na rangi ya machungwa. Bango hili linaonekana kuashiria uhamasishaji wa afya ya akili mwezi wa Mai. Kwenye bango hili mnaonekana picha ya kijana aliyejishikilia kichwa chake kuashiria mzongo wa mawazo.

Huu ni mchoro wa mwanamke anayeonekana na msongo wa mawazo. Mwanamke anaonekana kujishikilia kisogo chake huku akiwa amenuna. Amevaha shati lenye mikono refu lenye rangi ya machungwa.

Hili ni tangazo la karatasi linalohusu dawa ya kutuliza maumivu inayoitwa Panadol. Karatasi hili lina maneno yaliyoandikwa kwa rangi tofauti tofauti.

Hili paketi a dawa iitwayo Ibuprofen Tablet BP . Paketi hio ina rangi nyekundu na nyeupe na inaandikwa effective pain relief , pia imeandikwa sugar coated na tablet 24 , ikionyesha kubwa ndani yake kuna vidonge ishirini na vinne vinavyofunikwa na sukari. Chini kulia kuna nembo yenye FB Ba na neno Bristol linamaanisha mtengenezaji wa dawa hiyo.

Hiki ni chumba ndani ya hospitali au kituo cha matibabu inaoneka kuwa na vitanda kadhaa vya hospitali baadhi vikiwa na magurudumu na vingine vikionekana kuwa na vifaa vya matibabu karibu nayo. Rangi ya waridi inaonekana kutawala kwenye kuta au baadhi ya samani. Kuna watu kadhaa ndani ya chumba ingawa hawaonekani vizuri.

Huyu ni mtoto mdogo. Mtoto huyu anaonekana kupewa dawa kwa mdomo wake na mtu mkubwa. Mtu huyu ameshikilia kitu anayofinya ili dawa itoke.

Huyu ni mtoto aliyeshikwa na mama yake, mtoto huyu anaonekana mgonjwa. Daktari anampea dawa kwenye kinywa chake, mtoto huyu amefungua mdomo ili kunywa hiyo dawa.

Huyu ni daktari wa meno amevalia vifaa mbali mbali akimtibu mtoto meno yake. Mtoto huyu ameteremsha barakoa yake na anaonekana kushukwa nywele kwenye kichwa chake huku akiwa amekalia kiti.

Hizi ni mikebe ndogo zilizowekwa dawa. Mikebe hizi ni mbili zenye rangi tofauti. Kando yake ni sindano inayotumika kudunga, kuweka dawa na kudunga kwenye ngozi.

Huyu ni daktari aliyeshika sindano kumdunga kijana uliyekaribu naye. Daktari huyu amevalia miwani kwenye macho yake na barakoa kwenye mdomo wake. Ameshikilia sindano uku akimdunga kijana kwenye mkono wake wa kushoto.

Huu ni mchezo wa raga, mchezaji mmoja ambaye amevalia jezi jeupe na kifaa cha kujikinga kichwaniyuko chini, anaonekana akiwa ameumia au anapata msaada. Mtu mwingine ambaye amevalia vazi la kijani na nyeusi linalofanana na daktari au mtaalamu wa matibabu ya michezo amepiga goti karibu naye akimsaidia. Wachezaji wengine wengi wamevaa jezi ya rangi tofauti wakionekana kuwa nyuma wamesimama kwenye uwanja wa nyasi.

Huu ni mkono wa mtu uku sehemu yakiundo cha mkono ikionekana kuwa na maumivu ya kuvimba, rangi nyekundu iliokolea imetumika kwenye eneo hili likiashiria kuwa apo ndipo penye tatizo la maumivu makali, mkono mwingine unaonekana ukiushika mkono wenye maumivu makali. Labda kama ishara ya kujaribu kupunguza maumivu au kuashiria hisia za kutokuwa sawa.

Huu ni mguu wa binadamu. Unaonekana kuvimba na kuwa na rangi nyeusi ndani yake. Pia kuna rangi nyeusi nyekundu kuonyesha rangi ya damu yake.

Huu ni mkono wa mtu uliofungwa bandeji. Bandeji hili ni la color jeupe. Mkono huu unaonekana kufura ulioekelewa juu ya blanketi.

Huu ni mpira wa bowling wa rangi ya kijani kibichi ukiwa katikati ya pini nyingine nyeupe za bowling . Baadhi ya pini zimeanguka au ziko karibu kuanguka, ikionyesha kuwa mpira umepiga pini hizo. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya ukumbi wa bowling .

Huu ni mguu wa binadamu, mguu huu unaonekana kuwa na alama ya damu kuashiria kuwa umeumia. Pia unaonekana kuwa umefura sehemu ya juu.

Huu ni mmea mdogo wenye maua madogo ya njano mbele ukiwa umelenga. Nyuma yake, kuna mawe au miamba ya rangi ya kahawia nyekundu iliyopangwa kwa njia inayoonekana kama ngazi au njia. Kwa mbali sehemu ya miguu ya mti inaonekana. Amevaa sketi au nguo ndefu ya kijivu na viatu vya rangi ya kijani kibichi au njano.

Huu ni mti mkubwa wa ndizi iliyostawili vizuri, ukiwa na rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva zikining'inia. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti ya ndizi yanaonekana kwa uwazi na baadhi yakiwa yamechanika vizuri. Nuru ya jua linawaka juu ikipitia majani na kuunda mwangaza mkali.

Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi ikiwa imechipuka kwa uwingi labda katika shamba. Majani ya mimea yanaonekana kuwa safi na yenye afia, kuna majani makubwa na madogo na baadhi yanaonekana kungaa kutokana na mwanga wa jua. Kwa nyuma kuna mimea mingine inayo nyauka na anga la buluu.

Huu ni mti mkubwa wenye majani makubwa ulioko katikati ya mimea mingine mengi yenye majani mabichi. Inaonekana kama bustani au eneo la mimea mingi inayostawi vizuri. Kuna jua kali ikiwaka ikifanya majani yang'ae na nyuma kidogo kuna vifuli vinavyoashiria kuwa ni mchana. Mazingira yanayoonekana kuwa ya asili yenye mimea mingi.

Huu ni mmea wa maembe. Mmea huu unaonekana kunawiri na majani yenye rangi ya kijani. Hii inaashiria uko kwa hali nzuri. Chini yake kuna kichaka na misitu iliyo fichika hapo.

Hili ni tawi la mti lenye majani, Majani haya ni ya rangi ya kijani, tawi moja linaonekana kukatika. Majani haya yanaonekana kufanana kwa rangi.

This is a banana tree that has produced a lot of bananas. This banana tree is seen to be thriving in a clean and pleasant environment.